Mchanganyiko wa limau tangawizi asili chai ya moto na majani ya miti, unaonyesha matumizi ya dawa za asili kwa ajili ya kutibu kikohozi, maumivu ya koo na kusafisha mwili, viungo hivi vina sifa za kuongeza kinga mwilini kusaidia mmeng'enyo kupunguza uvimbe na kuimarisha upumuaji, ikiwakilisha mtazamo wa kiafya unaoegemea tiba mbadala.

Mimea ya kijani iliyopandwa kwenye vyungu vya plastiki katika mazingira ya nje ikawakilisha madawa ya asili yanayotokana na mimea tiba. Mandhari hii inaakisi juhudi za kuendeleza tiba mbadala ya kwa kutumia mimea yenye uwezo wa kitamaduni, kwa lengo la kuimarisha huduma za afya, kuhifadhi maarifa ya kitamaduni na kukuza suluhisho endelevu la matibabu.

Papai ni moja ya nyenzo muhimu katika tiba asilia, ambapo mbegu zake hutumika kuondoa minyoo, majani hupunguza maumivu ya kichwa, na nyama ya tunda huimarisha mmeng'enyo wa chakula na kinga mwilini, ikionyesha jinsi matunda ya kawaida yanavyoweza kuwa na mchango mkubwa, katika tiba mbadala inayozingatia rasilimali za asili.

Vitunguu saumu ni dawa ya asili inayoweza kusaidia afya ya binadamu na mifugo, hasa katika kupambana na magonjwa yanayosababishwa na bakteria na virusi. Kama zao la tiba mbadala inayotegemea mmea, kitunguu saumu hutumiwa sana na huongeza thamani ya kilimo kupitia matumizi yake ya kiafya, lishe na uhifadhi wa urithi wa tiba asilia.